Eneo kubwa lenye mitambo ya kuzalisha nishati ya umeme likiwa na transfoma nyingi, majenereta, vinu vya umeme, pamoja na chumba cha kudhibiti kiwango cha nishati hiyo, huku pembeni kukiwa na watu wanao onekana ni wafanyakazi mahali hapo.

Transfoma kubwa ikiwa imeunganishwa na nyaya mbalimbali, zinazo sambaza umeme katika maeneo tofauti tofauti. Upande wa kulia kukiwa na ghorofa refu lenye rangi ya pinki, kukiwa na nguo zilizoanikwa kwenye kamba, ikionekana ni makazi ya watu.

Eneo katika mtaa lenye nyumba za makazi pamoja na biashara likiwa na nguzo nyingi zenye nyaya za umeme huku upande wa kulia kukiwa na transfoma kubwa ya kusambaza nishati hiyo sehemu mbalimbali.

Sehemu ya eneo ndani ya maji lilowekewa daraja kubwa mbele kukiwa na mtambo mkubwa wa kuzalishia nishati ya umeme likiwa na majenereta, vino vya umeme pamoja na chumba cha kudhibiti kiwango cha nishati hiyo.

Watembea kwa miguu barabarani wakivuka eneo lenye alama ya pundamilia maalumu kwa kuvukia, huku gari jeusi likiwa limesimama mahali hapo kuwapisha wanaovuka waweze kupita.

Eneo la mji lenye majengo marefu ya ghorofa likiwa na mitaa, maduka, watembea kwa miguu pamoja na barabara ya lami yenye magari mengi yakipita mahali hapo. Huku upande wa kushoto juu kukiwa na taa ya kuongoza vyombo hivyo pamoja na wavuka barabara.

Eneo la barabara likiwa na utengenezaji wa njia bora yenye kiwango cha lami, pembeni kukiwa na wafanyakazi pamoja na mashine zinazotumika; kutengeneza barabara upande wa kulia kukiwa na Lola Compact huku upande wa kushoto kukiwa na greda yenye rangi nyeupe.

Eneo ndani ya mji likiwa na mabango pamoja na majengo mbalimbali na kawaida upande wa kulia na kushoto, huku eneo la katikati kukiwa na barabara nyingi zinazopitisha magari yanayoenda kwa njia yake na yale yanayorudi katika sehemu yake, upande wa juu kukiwa na barabara nyingine ijulikanayo kama Flaiova pamoja na taa.

Eneo lenye dampo kubwa la takataka likiwa na ndege wengi , ng'ombe pamoja na watu mahali hapo huku wengine wakiona kama wanaweza kuokota chochote, katikati kukiwa na mwanaume aliyebeba mzigo mkubwa wa uchafu mabegani mwake huku eneo hilo likiwa limetapakaa taka nyingi.

Eneo kubwa lenye dampo la kutupia takataka mbalimbal,i likiwa na magari ya taka yakishusha uchafu mahali hapo, pamoja na wafanyakazi wa kitengo cha usafi wa mazingira waliovalia ovaroli za buluu, kofia, na mabuti wakizikusanya vizuri taka hizo, pembeni kukiwa na greda la njano.

Chombo maalumu ya kuwekea takataka cha plastiki mfano wa ndoo chenye rangi nyeusi, huku sehemu ya juu ya mfuniko ikiwa na rangi nyeupe. Chombo cha namna hii ni cha muhimu kwani husaidia kuweka mazingira safi kwa kuzuia kutawanyika kwa taka hovyo.

Gari nne kubwa, nyeupe, aina ya fuso maalum kwa kusombea takataka zikiwa zimewekewa uchafu mbalimbali ndani yake. Uliozolewa kutoka kwenye eneo hilo, na kupelekwa kwenye dampo kwa ajili ya kutupwa ukiwa umetumia mashine maalum ya kuzolea yenye rangi ya njano, upande wa kulia iitwayo ekskaveta pembeni kushoto kukiwa na mwanaume.

Vyombo maalum vya kuwekea takataka mfano wa ndoo vyenye rangi nyekundu, kijani, njano, bluu na rangi ya karoti vikubwa kwa vidogo vikiwa nje ya jengo kubwa la ghorofa mbele kukiwa na watu, magari pamoja na miti.

Chombo cha plastiki maalum kwa kuwekea takataka mfano wa ndoo kubwa chenye rangi ya bluu pamoja na vinafasi vidogo vyenye matundu mahususi kwa kuweka sehemu za majumbani, ofisini, pamoja na kwingineko ili kuzuia uchafu usiweze kuzagaa hovyo kwa kutupwa sehemu zisizo rasmi.

Mifuko mbalimbali yenye rangi nyeusi, njano na nyeupe iliyowekewa takataka na kufungwa kisha kuwekwa eneo la nje kwa ajili ya kuchukuliwa na kwenda kutupwa katika madampo makubwa. Njia hii huzuia kutotawanyika kwa uchafu hovyo.

Taka ngumu mbalimbali zilizookotwa na kuwekwa kwenye viroba, na nyingine chini ikiwemo vyuma chakavu pamoja na makopo ya plastiki mbalimbali, yakiwa kiwandani, huku pembeni kukiwa na wafanyakazi mahali hapo, wakizichambua ili ziweze kuyeyushwa kwenye mashine na kutoa kitu kipya.

Vyombo vitatu vyenye rangi nyeusi, mataili pamoja na mifuniko, mfano wa ndoo kubwa maalumu kwa kuwekea takataka, vikiwa vimeweka nje kwenye majani, pembeni ya njia ili kuwawezesha wapitaji mbalimbali, kutupa uchafu ndani yake. Uwepo wa vyombo hivo umesaidia sana katika kutunza mazingira dhidi ya utupaji taka hovyo.

Eneo lenye dampo kubwa la takataka likiwa limeleta uchafu kutoka sehemu mbalimbali katika magari matatu aina ya fuso huku wafanyakazi hao wanaohusika na kazi hiyo wakizishusha mahali hapo. Njia hii ya ukusanyaji taka husaidia kuyaweka mazingira safi na kuzuia magonjwa ya mlipuko ambayo yangeweza kutokea.